Watu hawa wanaonyesha kwamba wako na furaha sana, kuna kitu wanashangilia maana wanaweka bendera juu na kuonyesha ishara ya furaha.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda wako kiwanjani wanaongozwa na kiongozi wao. Wamesanyika na wameshikana wakiomba kabla waanze kucheza mpira.

Umati wawatu wamejaa hapa kiwanjani wakishangiria na kuburudisha hapa kiwanjani.

Wachezaji hawa wamevalia nguo nyekundu. Wako kiwanjani wakifanya mazoezi.

Hapa ni Nairobi. Manyumba yamejengwa kuu kwa ya ghorofa. Kuna wafanyibiashara wenye wanatumia pikipiki zao kufanya biashara. Wengine wanatumia magari.

Hapa ni huduma, hawa wazee wawili wamesimama, mwingine anaandika vitu kwakitabu na mwingine anaeleza vitu yenye huyo mtu mwingine anaandika.

Kijana huyu amesimama katikati ya barabara ameshika karatasi kwa mkono yake ya kushoto na kitabu kwa mkono wa kulia.

Hawa ni viongozi wenye wamesimama wote juu, kuna wenye wanasalimiana, kila mtu mwenye amesimama hapa ili mkutano ianze.

Hawa kuna kitu wanashangilia. Wanaonyesha ishara ya furaha. Wanaweka mikono yao juu na wanatoa sauti ya juu.

Mama huyu ako kwa huduma, anatengeneza kitambulisho chake hapa, na huyu ni mfanyikazi hapa huduma, anamtengenezea yeye kitambulisho chake.

Hawa ni madaktari wenye wako kwa soko, wameweka hema zao na wameweka dawa kwa meza na hii hema yake imeandikwa kwa maneno maridadi.

Huyu ni rais wa nne ya jamuhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Anapewa mamlaka na jaji ili aongoze nchi ya Kenya. Ako na bibi wake.

Huyu ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta, anaongelesha jaji.

Hawa ni viongozi na jaji wa Kenya, wamesimama na viongozi hawa wawili wanasalimiana, kuna askari anasimama nhuma yao.

Hapa ni huduma ya serikali, huduma hii ni pahali kitambulisho na sha ya kenya inatengenezwa hapa.

Nyumba hii ni nyumba ya kutengenezea watu kitambulisho. Huyu ni mfanyikazi hapa kwa ofisi hii ya kitambulisho na kijana huyu amekuja hapa kutengeneza kitambulisho chake.

Umati wa watu umejaa hapa, wako kwa sherehe, wanaendelea na sherehe yao. Kuna wenye wanaongea wakitumia mikono yao kueleza vitu vyenye wanasema. Mama huyu mwenye amesimama amevaa nguo yenye imeandikwa Kenya Airways.

Wachezaji hawa wako uwanjani. Wanaendelea na mchezo yao ya kandanda. Huyu mchezaji mwenye ako na mpira anataka amkatie mwenzake upande ngine.

Hapa ni huduma viongozi hawa wanekuja hapa hili waone vile wafanyikazi wa huduma hii wanaendeleza.

Huyu ni rais wa Kenya. Ni kiongozi mwenye anongoza nchi ya Kenya. William Samoei Ruto. Anazingitizwa na waongozi wengine.

Wafanyakazi wa huduma hii wamesanyika wote ili waanze mkutano yao. Huyu mwenye amesimama mbele yao ni mwenye anaongoza mkutano yao.

Hawa ni wafanyikazi kwa huduma hii ya Kenya wanaendelea na kazi zao. Kazi hii walisomea ili watengeneze watu kitambulisho chao.

Hawa ni wachezaji wako kwa kiwanja, wote wamevalia nguo ya aina moja, wameshikana na wanaongea ,wanaomba kwanza kabala waingie kiwanja wacheze.

Huyu ni raisi wa Kenya, William Samoei Ruto na bibi wake. Anapewa mamlaka na jaji ili aongozee nchi ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa Kenya. Wako kwa laini moja, kila mtu amekaa kimya na wamevaa mavazi ya aina moja yenye imeandikwa nambari.

Hawa ni watu wa chama ya ODM huyu anaongea akionyesha maelezo yake kwa ishara ya mkono.

Hapa ni huduma, kuna wafanyekazi wa huduma hii na kuna mtu mwenye anasimama mbele ya huduma. Kuna mfanyikazi anakaa kwa kiti yake na mwengine mwenye anasimama na huyo mtu mbele.

Hawa ni kiongozi wa Kenya wametulia ,ni wachama wa ODM, chama hii ya ODM kiongozi wao ni Raila Amolo Odinga.

Umati wa watu umejaa hapa. Wameketi chini , wakiona wote kwa upande mmoja . Wanasikia jambo ambalo wanaambiwa na mwenye ako mbele yao .

Hawa ni viongozi, kiongozi huyo wa chama ya ODM, Raila Amolo anaongelesha watu wao, amemshika mkono huyu mwingine akimuongelesha.

Hapa ni kiwanja pahali wachezaji wanaenda kucheza huko. Kuna wachezaji wenye wanaendelea kucheza kiwanjani. Wengine wamekaa kando ya kiwanaja na mashabiki wao wako kando wakikaa kushangilia wakiendelea na mchezo yao.

Hapa ni uwanja, kuna wachezaji wanaendelea na mpira kiwanjani. Wachezaji wengine wako kando ya kiwanja wakishangilia wenye wanaendelea na mpira. Mashabiki wako pia kando ya uwanja wakishangilia wachezaji hawa kiwanjani.

Hawa mashabiki wanashangilia timu yao, wanaonyesha furaha sana wakipiga nduru na wengine wanapuliza firimbi.

Hawa watu wameketi kwa viti zenye zimepangwa kwa huduma hii, ili wagonjee laini wafikia ndio wategeneze vitu ambavyo wanataka wategenezewe hapa kwa huduma.

Hawa ni wachezaji wasichana wa Kenya, wamevaa nguo ya aina moja na imeandikwa nambari.

Watu hawa wamekuja hapa kiwanja kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho chao. Wafanyikazi wa huduma ya kitambulisho wametembelea kijiji moja ili kuwatengenezea watu wenye hawana nguvu zakuenda hadi pahali pa kutengeneza kitambulisho.

Hawa ni mashabiki wa Kenya. Wamesanyika wote. Wanapeperusha bendera ya Kenya juu wakishangilia na kupiga nduru.

Hapa ni ndani ya nyumba, kuna watu wenye wanakaa kwa viti, wengine wanaondoka nje, na wengine wanaingia. Kuna wenye wanapeana shughuli zao kwa wafanyikazi hapa, kuna nambari zenye zimeandikwa kwa ukuta.

Hapa huduma mfanyikazi wa hapa na huyu mzee anaendelea na mazungumzo yao, mzee anapeana maelezo yake kuhusu vitu hizi anataka kutengeneza hapa huduma.

Huyu ni rais wa jamuhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. Anasalamia watu wa nchi yake. Kuna watu wanapeperusha bendera ya Kenya wakionyesha raisi heshima.

Hapa ni huduma, wafanyi kazi wa huduma hii wameketi wanaendelea na kazi zao, wameweka maji ya kukunywa kwa meza wakiendela kutengenezea watu kitambulisho chao.

Hawa ni wafanyi kazi wa huduma ya Kenya. Wako pamoja wamesimama na huyu mwingine anaongelesha wengine akitumia ishara ya mkono kwa maelezo yake.

Wachezaji hawa ni wasichana wako kiwanja wakicheza mpira ya kurusha. Wamevalia mavazi ya kuchezea mashabiki yao wako kando ya kiwanja wakishangilia wakiendelea kupiga mpira.

Huyu ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta anaongelesha jaji wa koti ya Kenya.

Wanaume wawili wameketi chini wakiandika vitu kwa vitabu zao na mwanaume huyu mwingine na mama mwingine wanasimama wakiangalia hawa wakiandika.

Hawa ni wachezaji wenye wako kiwanjani, wanaendelea kucheza. Mwengine ameshika mpira mkononi na mwengine anamzuia ili asirushe mpira kumrushia mwengine.

Hawa ni mashapiki wenye wamekaa kando ya uwanja wanaangalia wachezaji wenye wanaendelea na mchezo yao kiwanjani.

...wafanyikazi wa huduma hii wanakaa chini wakiendelea na kazi zao, na huyu mwingine amesimama mbele yake akiongelesha kutumia mkono kwa maelezo yake.

Viongozi hawa wamesimama wote juu na wengine wanasalamia kwa pahali kila mtu amesimama ili waaze mkutano yao.

Wachezaji hawa wako kiwanjani wakiendelea kucheza. Huyu ameshika mpira anataka amrushie mwingine na mwingine anamzuia ili asimrushie mwingine.

Hapa ni huduma ya kutengeneza kitambulisho. Hao watu wenye wamekuja hapa kutengeneza kitambulisho chao wamekaa wakingojea laini wafikiwe .

Hawa ni mashabiki wenye wako kando ya kiwanja, wanashangilia mchezo ambayo inaendelea kwa kiwanja. kuna wenye wanashangilia wakipeperusha bendera na wengine wanapiga nduru.

Hapa ni huduma. Hawa ni wafanyikazi na kiongozi mwenye amesimama mbele yao akiongelesha hawa akitumia maelezo yake kwa mkono.

Hao watu wako ndani ya nyumba, wamekaa kwa viti na wameweka kompyuta mezani, anaendelea kufinya, kutengeneza kitu ambacho anaitaka. Hao wengine wanaangalia vile anatengeneza hii kitu yake.

Hawa ni wachezaji wa timu moja . Wako kiwanjani wakiendelea na mazoezi yao . Wako na furaha kuonesha wao ni washindi katika uchezaji wao kiwanjani.

Nyumba hii imetengenezwa vizuri na imepakwa rangi, imeandikwa ni huduma, huduma hii ni ya kutengeneza kitambulisho cha watu wa kenya.

Hawa ni wamama wenye wameleta watoto wao watoko hospitalini hili wapewe chanjo.

Viongozi hawa wako ndani ya nyumba, wamesimama kwa laini, kuna wenye wako pande ingine na wengine pande ingine, na huyu anaifinya komputa yake.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma ya Kenya ya kutengeneza kitambulisho. kila mtu anafanya kazi kwa meza yake .hakuna mwenye anakaa bure bila kufanya kazi.

Hapa ni kiwanja, wachezaji hawa wanaendelea kupiga mpira ya kandanda. Wamevaa mavazi ya kuchezea. Kuna wenye wanatokea pande ingine na upande ingine, Ili washindane na mashabiki wao wako kando ya kiwanja wakishangilia wakiendeles na mchezo wao.

Wanaridha hawa wako wa mstari. Wanataka waanze kukimbia kiwanjani. Mashabiki wamekaa kando ya kiwanja wakishangilia hawa wanariadha wakiendelea na mbio zao.

Huyu ni mama kiongizi anaongelesha watu, amevaa miwani machoni mwake na anaongea akitumia mkono kueleza vitu ambayo anasema.

Hawa ni mashabiki wenye wamekaa chini. Wanapeperusha bendera juu na wanainua mikono yao juu wakipiga nduru na kusherehekea mpira kiwanjani.

Huyu ni rais wa Kenya William Samoei Rutto na nibi yake Rachael Rutto wako kwa meza. Wanaandika vitu mezani na jaji wengine wamesimama wakiangalia vile anaandika.

Huyu ni raisi wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto na jaji na kiongozi mwingine. Wote wameshika cheti mkononi.

Hawa ni wafanyikazi katika huduma ya kutengeza kitambulisho. Wametembelea watu kijijini ili watengenezee kitambulisho chao pale kijijini.

Hawa ni watu wenye wameenda huduma ya Kenya. Wanaenda huku ili watengeneze ama wabadilishe kitambulisho chao.

Hawa na mashabiki wa kampuni ya SportPesa. Wako kiwanjani wakishabikia kampuni yao. Wamepeperusha bendera juu. Kuna mwenye ameshika kitambaa na wengine wamevalia mavazi zenye imeandikwa ya SportPesa.

Huyu ni kiongozi wa chama odm Raila Omolo Odinga, anaongelesha watu ameweka kitu juu yenye ameshika kwa mkono na wengine pia wamefuatilia vile yeye anafanya.

Hapa ni huduma ni pahali watu wanendea kitengenza kitambulisho chao hapa , wakati mtu anataka kitengeneza kitambulisho yake anaeza enda kwa huduma hii hili atengeneziwe na apate kwa haraka.

Mashambiki hawa wamekaa kuonyesha kwamba wakona furaha, kuna wenye wamepeperusha bendera ya Kenya juu, wengine wana kunywa soda na wengine wanapinga makofi yao.

Viongozi hawa wanatoka ndani ya ofisi yao. Ofisi hii imeandikwa kwamba, wakati mtu anataka atoke nchini ama wakati anataka aende safari, anakuja kujiandikisha hapa.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni ya Sport Pesa. Wako kiwanjani wakishangilia kampuni yao. Wamevalia mavazi zinazoandikwa jina ya Sport Pesa .Wengine wameasha taa wakitembea.

Watu wako ofisini wanaendelea na kazi yao ofisini. Mzee huyu anaonesha mama huyu mwenye anakaa vile kutumia computer .

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, wamevalia mavazi ya wanariadha na hizi mavazi zimeandikwa kwamba hao wanariadha watatu ni w nchi ya Kenya, na huyo mwengine si wa Kenya.

Hawa ni mashabiki wako kiwanjani wamepeperusha bendera na kuweka mikono yao juu wakishangilia ushindi katika mchezo unaochezwa kiwanjani.

Hawa ni mashabiki wa Kenya wako kwa kando ya kiwanja pahali imetengenezwa ili mashabiki wakati wanakuja kiwanjani waone wachezaji wanakaa, kuna wenye wanashika na kupeperushe pendera ya Kenya.

Hapa ni kiwanja kuna wachezaji wenye wanaendelea na michezo yao kwa kiwanja hii kuna wenye wanatoka uwanjani na wengine wanaingia, wengine wamekaa kando ya kiwanja.

Hapa ni huduma ya Kenya. Watu wanakuja hapa kutengeneza vitambulisho chao au kubadilisha kitambulisho chao hapa huduma.

Hapa ni huduma ya Kenya. Hawa viongozi wameenda hapa ili waone maendeleo yenye ina inaendelea hapa huduma.

Rais wa jamhuri ya kenya rais William Samoei, anasalimiana na wajaji wa Kenya, anasalimiana na jaji huyu wakionyesha kwamba wako na furaha.

Pahali pa kutengeneza kitambulisho, ni huduma ya kutengeneza kitambulisho. Mama huyu amekuja huduma hii ili atengeneze kitambulisho chake ambacho inawakilisha kwamba yeye ni mwenyeji wa nchi ya Kenya.

Huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Rutto, wanasalimiana na watu wa nchi wa Kenya, wanaonyesha wako na furaha sana, kuna wenye wanapeperusha bendera na kuweka chuma karatasi.

Wakati Moi alikiwa akiomba kura ya urais wa jamuhuri ya Kenya, alikuwa akitumia chama ya KANU, kuomba wananchi kura zao.

Hawa wanainua kikombe juu hawa ni wachezaji wa mpira wamevalia nguo za mpira na mashabiki wao wako hapa wakishangilia na kuinua kikombe juu, kuna wachezaji wengine na mashabiki wengine wako kando ya nyumba.

Hawa ni mashabiki wanashangilia wachezaji wa kwa furaha tele kwa mchezo ambaye inaendelea hapa uwanjani wote wako na furaha sana wameinua mikono Yao juu na kubeberusha bendera.

Huyu ni rais wa jamuhuri ya kenya wa tatu. Yeye anapewa mamlaka na jaji kuongoza na kufanya watu wafanye kazi.

Umati wa watu umejaa hapa uwanjani, kuna wenye wamekaa kando kando wa uwanja. Wengine wako katikati, kuna wenye wanabeba bendera ya Kenya, wengine wanaondoka uwanjani iwapo wengine wanakuja uwanjani.

Umati wawatu umejaa hapa uwanjani wakisheherekea mpira yenye inaendelea hapa uwanjani. Wote wakona furaha na Kuna wenye wamevalia Nguo za mchezo ya mpira na kofia.

Hawa ni wachezaji ambao wako uwanjani, wanaendelea kucheza mpira wa kadanda, wote wamevalia nguo za kuchezea, wengine wamevalia nguo zenye zimeandikwa better , zingine betika.

Hawa ni watu wa Kenya, wako barabarani wanaendelea na maandamano. Wamevaa shati zenye zimeandikwa mbele jina ya nchi.

Watu hawa wanakimbia kwa barabara, kuna wenye wamekaa juu ya gari, wengine wanapanda gari wakikimbia, wengine pia wako mbele ya gari.

Hapa ni huduma ya kutengeneza ID za watu wa nchi ya Kenya, Hao watu wawili wamesimama kwa huduma hii, mmoja anashika karatasi akiandika vitu chenye mwingine anamwambia.

Hawa ni mashabiki wa kampuni ya sportpesa wako kiwanjani wakishangilia mechi yenye inaendelea kiwanjani.

Hawa ni wachezaji wa Kenya. Wako kiwanja wakicheza mpira ya kukimbiza. Huyu ameshika mpira na huyu mwengine anamzuia.

Wachezaji hawa wako uwanjani. Wamevalia nguo za kuchezea uwanjani na viatu vya kuchezea tena. Wako kwa mashindano, wanacheza mpira ya kandanda. Wamevaa nguo zenye zimeandikwa number

Hawa ni wafanyakazi wa huduma ya kenya. Wanaendelea na kazi yao, wameweka barakoa kwa mdomo wao na wameweka miwani machoni tena.

Wachezaji hawa wako kiwanja. Wamevalia mavazi ya kuchezea zenye zimeandikwa nambari ya kila mchezaji.

Hao watu wenye wamekaa na wanaadika vitu kwenye karatasi ni wafanyikazi wa huduma wantengeneza kitambulisho cha watu wa kenya, hao watu wanekuja hapa kutengeneza kitambulisho chao.

Huyu ni raisi wa nne wa jamhuri ya Kenya Uhuru mwikai Kenyatta anazindikizwa na viongozi wengine na askari nyuma.

Wachezaji hawa wako kiwanja. Wanaendelea kucheza mpira ya kadanta au ukipenda ya miguu. Huyu amerukia mpira juu na kukonga na kichwa.

Huyu ni jaji ya koti ya Kenya, na rais wa nne wa jamhuri ya Kenya, Uhuru Ruto, wanaongea na jaji.

Hawa ni mashabiki wa kampuni Sportpesa wametokezea ili wafurahie kampuni yao, wako barabarani wakishangilia na kupeana zawadi kwa barabara wakishangilia kwa furaha tele.

Wachezaji hawa wako wajane wameshikana wote mkono kwa mkono, kuna kitu wanasema wao wakiwa pamoja, wakimaliza wanaingia kwa uwanja alafu wacheze na wachezaji wengine kutoka pahali ingine.

Raisi wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto anapewa mamlaka na jaji ili aongoze ya Kenya.

Hapa ni Huduma; pahali pa kutengeneza kitambulisho. Huyu mtu ameshika karatasi zake kwa mkono.

Huyu ni kiongozi wa chama ya Jubilee. Anaongelesha watu wengine. Ameonyesha maelezo yake akitumia mkono.

Hawa ni watu wenye wako na kambuni ya Tusker, wako na furaha sana kuhusu kambuni ya Tusker, wamevalia nguo ya aina moja wote. Huyu ako na furaha sana hadi amepanua mkono wake.

Wafanya kazi katika huduma ya kitambulisho wako kwa kazi. Kuna mwenye anaongea akitumia ishara ya mikono, akiongelesha madam mwenye anakaa akiandika kitu kwa computer yake.

Wachezaji Hawa wako uwanjani, wote wamevalia mavazi ya kuchezea, mavazi hizi zimeandikwa nambari, zinaanzia nambari ya kwanza, mbili hadi namba yenye inaishia ya wachezaji, kuna mmoja ameshika mpira anataka amrushie mwingine mwenye ako upande nyingine.

Karatasi hii inaonyesha kwamba mtu ameenda kwa hospitali ama mtu akienda kwa duka anaandikiwa kwamba yeye amelipa vitu vyenye amechukua ama analipa shilingi ngapi kwa vitu zote zenye zimechukua, karatasi hii anaandikiwa alafu anapewa.

Hawa ni wafanyikazi kutoka huduma ya kitambulisho, wamekuja hapa kutengenezea watu kitambulisho chao.

Viti vimeekwa kwa laini moja, qote pia wanakaa kwa laini moja yenye zimeekwa viti, kuna wengine wako kwa pahali kuna watu wenye wanatengeneza kitambulisho kwa hii nyumba ya huduma, kuna nambari zenye zimeandikwa kwa ukuta za nyumba tena.

Hapa ni huduma. Wafanyikazi wa huduma wanaendelea na kazi yao na viongozi wa hapa wamekuja ili waona kazi ambao wanaendeleza hapa.

Hii ni nyumba yenye imejengwa kubwa. Ni nyumba ya kutengeneza kitambulisho cha watu wenye wanaishi kenya. Mzee huyo mmoja anasimama amefunga mdomo yake alikuwa amekuja hapa kutengeneza ama kubadilisha kitambulisho chake kwa huduma hii ya kitambulisho.

Hapa ni huduma ,wafanyikazi wa huduma hii wamekaa chini na viongozi wao hawa wawili wamesimama mbele yao wakiongea.

Hapa ni nyumba kubwa nyenye imejengwa na serikali, ili watu wakuje watengeneze kutambulisho chao hapa, hapa ni huduma ya kutengeneza kitambulisho au SHA yenye watu wanatumia wakati wako mgonjwa, wanaenda hospitali halafu wanapeana SHA yao alfu wanatibiwa bure bila kulipa chochote.

Hawa ni wafanyakazi wenye wanatengenezea watu wa Jamhuri ya Kenya kitambulisho chao. Huyu mama mwenye ameshuka nywele, amekuja hapa kutengenezewa, I.D. Ndio maana huyu mtumishi mwenye anatengeneza, I.D, anaweka kidole cha mama huyu afinye ili kitambulisho chake itoke.

Huyu ni mwanariadha wa nchi ya Kenya ako uwanjani akikimbia kwa uwanja, ndio maana ameteleza na ameanguka chini ya maji. Yeye anaonyesha kwamba ako na uchungu sana mwili wake maana ameangukia maji.

Hawa ni mashabiki ya kampuni moja wako na furaha sana kuwa kampuni wao ya Tusker, wanapeperusha bendera wakipiga nduru na kuonyesha ishara ya mkono kwamba wao wako na furaha tele sana kwa kampuni wao wa Tusker.

Wamama hawa wako kwa ofisi ya huduma, ambapo wameenda kushughulikia vitu ambavyo wanataka hapa. Kila mmama hapa ako na karatasi yake kwa mkono. Anapea mfanyikazi wa hapa aone vitu ambavyo wanataka watengeneze hapa.

Hapa ni ofisi, walimu wako ofisi wakifanya kazi yao, kila mtu ako na karatasi, kalamu kwa meza wanasahihisha mtihani za wanafunzi wa shule.

Hapa kuna watu kutoka huduma ya kenya, wamekuja hapa kutengenezea hawa watu wote kitambulisho chao.

Hapa ni huduma za kitambulisho katika nchi ya Kenya, watu wanenda hapa kutuma kutengeneza ID zao wanaweza tengeneza tena SHA yao ndio waweze kutumia wakati wamekua mgonjwa ama wakati wanaenda hospitalini kutibiwa.

Hapa ni kiwanja ya kuchezea. Wachezaji hawa wanaendelea kucheza kiwanjani. Mashabiki wao wanashangilia kando ya kiwanja